Mama aliyevaa barakoa, ameketi na wasichana wawili wa shule waliovaa sare za kijani, wakiwa na chupi na taulo za kike mikononi mwao, wote wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vya buluu.

Juu ya meza kuna chupa nyeupe ya lita tano ya spirit ya upasuaji ambayo imefungwa ikiwa na sticker inayoelezea yaliyomo ndani ya chupa na matumizi ya dawa hiyo.